Vipande vya vifaa vya urembo vimepangwa kwenye rafu. Kuna mikoba, skafu za nguo za mitindo mbalimbali, pamoja na vitu kama herini na pete. Vitu hivi vina mwonekano wa kuvutia na vinapendwa na wateja wanaopenda mitindo ya kisasa na bidhaa za ubora. Rafu imepambwa kwa mpangilio mzuri.

Nguo mbalimbali za kiume zimepangwa kwa mpangilio mzuri dukani. Baadhi zikiwa zimeshikwa kwenye milia , nyingine zimekunjwa na kupangwa kwenye rafu. Rangi za mavazi zinajumuisha kijivu, nyeusi, samawati na maroon . Pembeni kuna viatu na soksi zilizoning'inizwa.

Duka la kisasa la nguo linaonyesha mavazi mengi ya rangi mbalimbali, yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Taa angavu zimewekwa kwenye dari nyeupe, zikiangazia nguo na kuongeza mvuto wa duka. Sakafu nyeupe iliyong'aa inaakisi mwanga ikionyesha usafi na mpangilio wa eneo. Mapazia yamefunguka, yakionyesha bidhaa nyingi kwa urahisi.

Duka la nguo limejaa rafu nyeupe zilizopangika vizuri zikionyesha mashati yaliyokunjwa na kupangwa kwa uangalifu. Baadhi ya mashati yameninginia kwenye ange yakionyesha rangi na mitindo mbali mbali. Suruali pia imepangwa chini ya mashati. Muundo mwekundu unaonekana ukutani ukiongeza uzuri kwenye duka hilo.

Duka la nguo limejaa rafu ndefu zilizojaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo suruali na fulana. Mifuko kadhaa mikubwa imewekwa juu ya meza zilizojaa nguo. Sakafu ina vigae vyenye mchoro wa kahawia na nyeupe. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa yaliyopo upande wa kulia.

Duka kubwa la kisasa linaonyesha nguo na viatu vilivyopangwa vizuri. Masanduku mengi ya viatu yamepangwa kwa ustadi katikati ya duka, huku kofia zikionyeshwa kwenye rafu kwa mbali. Nguzo nyingi za taa zinaangazia nafasi yote zikionyesha bidhaa. Wateja wachache wanaonekana wakitembea wakipitia bidhaa mbalimbali zinazouzwa.

Jengo la kisasa lenye muundo wa kioo linaonyesha bidhaa nyingi za nguo zilizopangwa kwenye rafu. Nguo za aina mbalimbali kuanzia t-shirt na suruali zimeanikwa kwenye makabati ya chuma. Taa angavu zimewekwa kwenye dari zikiangazia duka lote. Sakafu nyeupe inatoa hisia ya usafi.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa mavazi ya rangi mbalimbali. Rafu nyeupe zimepambwa kwa nguo zilizokunjwa vizuri na viatu. Racks za chuma zimejaa nguo zilizoning'inia zikionyesha mitindo tofauti. Dari ya rangi ya waridi na taa nyingi za kisasa zinaangazia duka zima, zikiongeza mvuto. Mapazia ya rangi ya waridi yanaonekana nyuma yakikamilisha mandhari.

Katika duka kubwa la Woolworths mlango wa gilasi unaonyesha mavazi na bidhaa nyingine ndani, ishara kubwa ya duka inang'aa juu ya mlango. Ndani bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Watu kadhaa wanaonekana ndani wakifanya ununuzi. Ni duka la kisasa lenye mwanga mwingi.

Duka la nguo linaonyesha tisheti nyeusi yenye picha ya bendi ya Pink Floyd iliyoshikiliwa na mikono miwili. Racks za nguo zimejawa na mashati na suruali za rangi tofauti. Ukutani kuna ishara ya neno Inevitable . Ni duka la kisasa la mavazi likiwa na mitindo mbalimbali ya kuchagua.

Duka la nguo limejaa rafu nyeupe zilizopangwa vizuri zikionyesha mashati na suruali nyingi . Mashati yamewekwa runda safi na yamening'inizwa yakionyesha nguo nyingi zenye miundo tofauti . Suruali za jeans na nyinginezo zimening'inizwa chini ya rafu zikionyesha safu mbalimbali za bidhaa . Ukuta wa nyuma una muundo mwekundu na mweupe ukiongeza mguso wa mapambo kwenye nafasi hii ya biashara .

Duka la kisasa la nguo linaonyesha mavazi na viatu vya wanaume vilivyopangwa kwa uzuri kwenye rafu. Kituo cha taa cha kioo kinaning'inia kutoka kwenye dari. Kioo kukubwa cheusi kinakisi mambo ya ndani. Kiti kimoja kizuri kiko katikati kikiongeza mguzo wa kifahari.

Shuka imejaa mifuko ya kifahari na vito vya mapambo vilivyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe za ukutani. Mifuko hiyo ina rangi tofauti kama nyeusi, kijivu na buluu baadhi ikiwa na naksi za dhahabu. Vito vya shingo na pete vimeonyeshwa kwenye stendi vikiongeza mngao wa bidhaa. Mwanga mkali unamulika kutoka juu.

Hili ni duka la bidhaa mbalimbali ikionyesha uteuzi pana wa miwani iliyopangwa vizuri ukutani. Kwenye rafu na meza, kuna mikoba , skafu zenye rangi mbalimbali na vifaa vingine vya mitindo. Dari ina taa zenye mwanga mwekundu zinazoongeza mvuto na sakafu nyeupe inafanya duka lionekane safi na la kisasa. Picha za wanawake wenye mitindo zimetundikwa ukutani.

Rafu ndefu imejaa nguo zenye rangi na michoro mbalimbali zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi. Kila nguo imetundikwa kwa umakini ikingojea mteja. Sakafu ya duka ina vigae vyeupe ikiakisi mwanga na kufanya eneo lionekane safi. Hili linaweza kuwa duka la nguo za mitumba au duka la nguo mpya ikionyesha fursa za ununuzi.

Duka la vifaa vya mitindo linaonyesha mikoba na vito vya mapambo vilivyopangwa kwa uzuri kwenye rafu nyeupe. Vito vya shingo vinatundikwa kwenye manekini nyeusi na mikoba ya rangi mbalimbali ikiwemo dhahabu, nyeupe, na kahawia imepangwa vizuri. Juu ya rafu, kofia na skafu zenye rangi zinazoingiliana zimetundikwa. Bidhaa zote zina mwanga mzuri, zikionyesha uzuri wao.

Gari kubwa aina ya pickup , lenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea, limesimama kwenye eneo la nyasi kavu. Magurudumu yake makubwa yanaonekana wazi, na ina paa la kubebea mizigo. Nyuma ya gari kuna miti mirefu ya misonobari na msitu mnene, uliowekwa chini ya anga safi la bluu.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado limesimama mbele ya geti la buluu la chuma. Lina rangi ya kijivu chenye kung'aa, tairi imara na vioo vya giza vinavyoonyesha mgawo wa miti ya karibu. Eneo linalozunguka lina nyasi na mawe.

Gari la kubeba magari aina ya trailer limeegeshwa kando ya jengo la viwanda. Trailer hii ina magurudumu mawili na ina muundo wa chuma wenye mabilauri na sehemu za kupandisha magari. Inaweza kubeba magari mengi kwa wakati mmoja kwa usafiri wa mbali. Imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na inaonekana imetengenezwa kwa umakini mkubwa.

Gari aina ya Toyota hiace ya rangi ya fedha imepaki kwenye eneo la maegesho la jengo kubwa. Taa za jengo zinaangazia usiku ukitoa mwanga mweupe. Magurudumu meusi yanaonekana wazi yakionyesha muundo wa kisasa. Namba ya usajili ya Kenya 889 inaonekana mbele ikidhibitisha eneo. Majengo marefu yanayong'aa yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Gari jekundu linaonekana likifanyiwa ukarabati mkubwa likiwa limvuliwa sehemu zake nyingi za ndani. Kiti kimoja chekundu na cheusi kimebaki kwenye upande wa abiria. Sakafu ya gari inaonekana ikiwa na kutu na udongo ikionyesha kazi inayoendelea. Mtu mmoja anaonekana kusimama karibu na gari labda fundi akifanya matengenezo.

Ndani ya gari jeusi la kisasa kuna viti vya ngozi nyeusi vinavyoonekana vizuri na safi. Uendeshaji wa gari usukani na dashodi zimepangwa vizuri ikiashira kuwa gari hilolimekaliwa vizuri. Dirisha la paa limefunguka likiruhusu mwanga kuingia ndani ya gari. Gari lingine limeegeshwa upande wa pili.

Gari jeupe la kisasa aina ya SUV limesimama kwenye barabara iliyotengenezwa. Ina taa kali za mbele zinazovutia na muundo wa kisasa. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia, pembeni kuna majengo ya ghorofa na mimea iliyopandwa vizuri ikionyesha mazingira ya mjini. Gari hili linaonekana jipya na lenye muundo maridadi.

Dashi la gari la zamani, linaonekana wazi ikionyesha usukani mkubwa mweusi katikati. Kwenye dashi kuna vifaa vya kupimia kasi na mafuta, pamoja na redio ya zamani na vifungo vingine. Ngozi ya dashi inaonyesha uchakavu ikionyesha umri wa gari .Muundo wa ndani unaonyesha gari la classic .

Majengo marefu yenye ghorofa nne yanaonekana yakiwa na kuta za rangi ya matofali mekundu na nyuso za rangi ya waridi. Kila ghorofa ina mabalkoni nyeupe zinazozunguka jengo lote. Milango ya mbao na madirisha mengi yaliyofunikwa na grili yanaonekana yakipanga safu. Majengo haya yanaonyesha usanifu wa kisasa yanafaa kwa makazi au taasisi.

Mwanaume amevaa shati lenye michoro ya bluu na suruali nyeusi akitembea katikati ya uwanja mkubwa wa kijani. Magari matano yameegeshwa nyuma yake yakiwa meupe, meupe, ya kijivu, nyeusi na bluu. Nyuma ya magari, miti mirefu inatoa kivuli na anga ya bluu inaonekana juu.

Gari dogo jeupe linaloonekana kama matatu limesimama kwenye barabara iliyopigwa lami, likionyesha upande wake wa nyuma na wa kulia. Anga ni bluu safi na ina mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha siku yenye jua kali. Nyuma ya gari kuna mimea na miti. Bumper yake ina vibandiko vya onyo vya barabara.

Gari jeupe la kubeba mizigo limesimama katika ya magari mengi yaliyopangwa katika eneo la maegesho. Magari ya abiria ya rangi mbali mbali yameegeshwa kwa utaratibu yakiashiria kiwanda cha magari au sehemu ya uhifadhi mpya. Majengo meupe yanaonekana nyuma. Baadhi ya magari yanaonekana mpya kabisa yakisubiri wammiliki wao.

Eneo kubwa la maegesho limejaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari ya rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijivu yamejaa sehemu hiyo. Baadhi ya magari yanaonekana mpya, huku mengine yakiwa yameegeshwa karibu sana. Mandhari hii inaashiria eneo la kuuza magari au uwanja mkubwa wa maegesho ya magari mengi.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na gari la kifahari wakiwa katika chumba cha kuonyeshea magari. Mwanaume anaelekeza kidole chake kuelekea gari ikionyesha shauku au kuuliza swali. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa muuzaji anasikiliza kwa makini huku akishika kibao kidogo.

Gari jeusi la kifahari limesimama kwenye eneo la maegesho lenye vigae chini ya muundo wa mbao wenye nguzo za njano. Rimu za magurudumu zinafanya gari liwe na mwonekano wa kuvutia na breki nyekundu zinaonekana ndani. Jua linang'aa kwenye sehemu ya mbele ya gari likiangazia gari vizuri. Hii ni gari la kisasa la familia likiwa limewekwa vizuri.

Shule ya soko imejaa watu na bidhaa za matunda na mboga. Kuna matunda kama machungwa, ndizi na maembe yaliyopangiliwa kwenye macontainer na vikapu. Watu wanatembea katikati ya njia kuu ya soko huku wakipita karibu na vibanda vya mabasi vya kuuzia. Jengo refu la makaazi lina mwangalia mtu sokoni lote, huku anga likiwa na mawingu. Soko linatoa huduma muhimu kwa wakaazi wa eneo hilo.

Duka hili limejaa vinyago vya mbao, vikapu, shanga, mikufu, na funguo mapambo zilizotengenezwa kwa mikono. Bidhaa zimetendazwa kwa mpangilio kwenye rafu na ukutani zikionyesha utamaduni wa kiafrika na ubunifu wa kienyeji.

Vipande vya sanamu za mbao na masaga ya miti, vimepangwa kwa ukarimu ndani ya duka la kumbu kumbu. Sanamu hizi zina muundo wa kipekee na zinawakilisha sanaa na utamaduni wa kienyeji. Kuna masks ambao zilizopambwa kwa rangi mbali mbali, pamoja na sanamu za watu na wanyama. Duka linaonekana kuwa na vitu vingi vya kipekee vinavyo vutia wateja.

Sehemu ya sokoni iliyojaa maembe, nyanya, ndizi na mboga mboga mbalimbali, watu wakiwa wanasomgea mbele na mtaa mzito wa mwanga umefunikwa na paa la bati. Sehemu ya kununua chakula cha mboga ni pana na imepangwa kwa mpangilio mzuri.

Mifuko ya rangi tofauti imetundikwa kwenye banda vya wauzaji ndani ya soko la ndani lenye dari. Bidhaa nyingine kama vikapu vya mkono na vinyago vimepangwa kwenye pallets na meza huku watu wachache wakipita au kuzungumza pembezoni.

Soko lenye bidhaa nyingi linaonekana likiwa na matunda na mboga za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri. Vitunguu vyeusi vimetundikwa juu, vikiwa vimefungwa kwa nyavu. Chini yake magunia ya vitunguu saumu, na ndizi za kijani, zimepangwa kwa umaridadi. Mboga za majani kama kabichi na kabeji zinajaa meza, huku matunda kama nyanya na mahindi, yakionekana kwenye vikapu na masanduku.

Soko la sanaa linaonyesha uchoraji mwingi na vitambaa vilivyopambwa vikiashiria utamadumi tajiri wa kiafrka. Kila kipande kinaonyesha mandhari ya wanyamapori kama vile tembo na simba na vilevile picha za kitamaduni. Rangi angavu na miundo mbalimbali huwavutia wateja huku miti mirefu ikitoa kivuli katika soko hili lenye shughuli nyingi.

Ukuta mzima umejazwa na vinyago vingi vya kiafrika, vikiwa vimetundikwa kwa mpangilio mzuri. Vinyago hivyo vimeundwa kwa miti tofauti na vina maumbo na rangi mbalimbali, ikionyesha fundi wa kipekee. Sanamu za mbao na vitu vingine vya sanaa pia vipo, vikionyesha utajiri wa tamaduni.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa nyingi za ufundi zilizo pangwa vizuri. Viatu vingi vya ngozi vikuku na shanga za rangi mbali mbali vimewekwa kwenye stendi na rafu. Kwa mbali watu wanaonekana wakitembea kwenye njia wakionyesha shughuli za ununuzi. Bidhaa hizi zinaonyesha utamaduni na ufundi wa eneo hilo zikivitia wanunuzi mbali mbali.

Soko la matunda lonaonekana likiwa limejaa bidhaa nyingi zikiwemo ndizi zilizotundikwa juu na milima ya machungwa na papai zilizopangwa kwa ustadi. Mbele kuna mtu ameketi akionekana akichagua au kupanga bidhaa. Mwanga hafifu inaangazia soko ikionyesha mazingira ya biashara yenye shuhuli mingi. Rangi mbalimbali za matunda zinajitokeza.

Watu wameketi kando kando ya barabara wakiuza matunda na mboga mbalimbali kama ndizi, karoti ,nyanya na pilipili hoho. Miavuli mikubwa y arangi tofauti inalinda bidhaa dhidi ya jua kali. Barabara ni nyembamba lakini yenye shughuli nyingi.

Soko limejaa aina mbalimbali za mboga na matunda yaliyopangwa kwenye makreti na ndoo. Pilipili hoho za kijani zimerundikana kwenye makreti mawili. Viazi, nyanya, matango na vitunguu vimepangwa vizuri. Bidhaa zimetandazwa kwenye vibanda vya mbao zikionyesha wingi wa mazao safi kwa ajili ya wateja.

Soko la wazi linaonyesha aina nyingi za matunda na mboga mboga zilizopangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao. Ndizi zilizoiva zinaning'inia juu huku mananasi na machungwa yakiwa yamepangwa chini. Ndoo ya plastiki iliyo wazi imejaa vipande vya nanasi ikiashiria utayarishaji wa juisi au vitafunwa. Bidhaa hizi zinaonyesha utajiri wa mazao nchini Kenya.

Soko la wazi limejaa bidhaa za ufundi zikiwemo shanga nyingi za rangi tofauti zilizopangwa kwenye stendi. Mapambo mengine kama vile vikuku na pete pia yanaonekana kuuzwa chini. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa, huku baadhi wakiwa wamekaa chini ya miavuli. Mabango yenye ramani ya Afrika yanaonekana kwa mbali yakionyesha biashara ya sanaa za kiafrika.

Rundo kubwa la nguo za mtumba linaonekana kwenye soko lenye shughuli nyingi. Rangi mbalimbali za nguo zimechanganyika zikionyesha aina nyingi za mavazi zinazo patikana. Watu wengine wanaonekana 'nyuma walichagua au kupanga nguo hizo. Hii inaonyesha soko la nguo za bei nafuu ambazo ni muhimu kwa wengi.

Soko la sanaa linaonyesha mkusanyiko mkubwa wa picha za kuchora zenye kuvutia zikionyesha mandhari na tamaduni za kiafrika. Picha za wanawake, wanyama na makaazi ya kitamaduni yamejipanga kwenye stendi na kuta. Rangi angavu zimetumika na kazi zingine ziko katika nyeusi na nyeupe. Chini rundo la picha ndogo na vijitabu vimepangwa vikionyesha ubunifu na ustadi wa wasanii.

Vito vingi vya masikioni vilivyotengenezwa kwa chuma vinaning'inia kwenye onesho la giza. Vipande hivyo vina maumbo mbalimbali ikiwemo ramani ya Afrika, ndege na miundo ya kikabila. Rangi zake zinatofautiana kutoka dhahabu inayong'aa, hadi shaba iliyofifia na kijani kibichi. Huu ni mkusanyiko mkubwa wa ubunifu wa mikono unaoonyesha ufundi wa kipekee na sanaa ya kitamaduni labda kutoka soko la ufundi.

Duka la nguo limejaa vitambaa vingi vya rangi ya angafu na michoro mbalimbali. Aikiasheria utamaduni tajiri wa kiafrika. Vitambaa vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao vikiunda safu za rangi na muundo. Rangi kama nyekundu, bluu, kijani na majano zinavutia macho zikionyesha ubora na wingi wa bidhaa.

Wafanyabiashara wengi wamejikusanya kwenye soko wakiuza mboga za majani zilizorundikwa, rundo kubwa la mboga za kijani limetandazwa chini likionyesha aina mbali mbali , watu wachache wanaonekana wakichagua hukuza baadhi wakiwa wamevalia barakoa. Miundo ya paa inaonekana juu ikitoa kivuli, hali hii inaonyesha shughuli za kawaida za soko.

Meza ya soko imejaa mazao mapya yaliyopangwa vizuri kwenye viboksi vya mbao. Upande wa kushoto kuna viazi vyeusi vilivyosafishwa. Katikati vitunguu vyeupe vya zambarau vimepangwa kwa wingi. Upande wa kulia kuna nyanya nyekundu na machungwa zilizoiva zikionyesha rangi angavu. Mwanga unatoka juu ukisisitiza ubora na usafi wa bidhaa hizi za kilimo.

Eneo la soko linaonyesha vibanda vingi viivyopangwa safu, vikiuza bidhaa za kitamaduni na shanga za rangi mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda hivyo wakitafuta vitu vya kununua. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali, chini ya anga la mawingu zikionyesha soko linafanyika mjini.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa nyingi za ufundi wa kiafrika zilizopangwa na vitambaa chini. Kuna sanamu za wanyama zilizochongwa kwa mbao, vitu vya shingo na mapambo mengine yenye rangi mbali mbali. Wafanyibiashara wanaonekana wakihudumia wateja kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na anga likiwa jeupe. Inaonyesha utamaduni wa biashara ndogo ndogo nchini Kenya.

Soko la matunda na mboga linaonekana limejaa bidhaa mbalimbali. Rundo la nyanya nyekundu linaonekana katikati huku pilipili hoho za kijani zikiwa zimepangwa kando yake. Karoti chungu nzima zimepangwa kwa umaridadi mbele. Kwa nyuma kuna nguo zenye rangi nyingi zikining'inia zikiongeza mvuto kwenye soko. Mtu mmoja amesimama akichagua bidhaa akionyesha shughuli za soko.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na rangi mchanganyiko wa crimu, nyeupe na kahawia. Kila ghorofa Lina mabalkoni ya vyuma vya uzio na baadhi ya wakazi wameanika nguo. Kuna taa ndogo ndogo za mapambo ambazo zimetumiwa kuanikwa mbele ya jengo. Anga ni ya bluu na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Nyumba kubwa yenye rangi ya kijivu na paa la kahawia ina dirisha nyingi na ukumbi wa mbele wenye ngazi za rangi ya pinki . Mbele ya nyumba kuna lawn kubwa yenye majani ya kijani yenye mimea midogo. Jengo lina muonekano wa kisasa na lina mandhari nzuri ya anga ya wazi na mawingu.

Jengo kubwa la ghorofa likionekana bado linajengwa inaonyesha muundo wa kisasa na balkoni za glasi. Rangi za kijivu na nyeupe zimetumika zikionyesha mtindo maridadi. Kuna watu kadhaa wanafanya kazi karibu na jengo hilo wakionyesha shughuli za ujenzi. Sehemu ya chini inaonekana kuwa imefukuliwa na minara ya umeme inaonekana kwa mbali.

Nyumba ya kifahari yenye rangi ya kijivu na nyeupe imejengwa kwa muundo wa kisasa. Ina varanda yenye vioo bustani ya kati ilio na mimea midogo na lami safi ya matofali inayopendeza macho. Ukuta wa uzio una waya wa usalama juu.

Jengo refu la makazi linaonekama kwa mbali nyuma ya ukuta wa mawe. Limechorwa kwa rangi ya kahawia na lina madirisha ya glasi yenye kung'aa. Maji huhifadhiwa kwenye matengi meusi yaliyo juu ya paa la nyumba ya chini karibu na ukuta. Anga ni safi na ya buluu ikiashiria hali ya hewa tulivu.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi na kuta nyeupe limesimama wima likielekea angani. Madaraja ya glasi yamejengwa kila ghorofa yakiongeza uzuri wa usanifu. Miti mirefu yenye majani mabichi na mekundu imezunguka jengo ikionyesha mazingira safi na ya asili. Anga la buluu lisilo na mawingu linakamilisha picha hiyo.

Viungio viwili vikuu vya maji vyeusi vimeunganishwa nyuma ya nyumba, karibu na ukuta mrefu. Miti michache imeoteshwa karibu na matangi hayo. Nyumba za kisasa zinaonekana kwa mbali. Hii inaonyesha umuhimu wa kukusanya na kuhifadhi maji katika makazi.

Dhoruba refu la jengo linajengwa likifichua muundo wake wa kisasa na madirisha mengine. Kreni kubwa ya manjano imewekwa juu ya jengo hilo ikionyesha maendeleo ya ujenzi. Anga ya bulu yenye mawingu meupe inaonekana wazi nyuma ikionyesha hali ya hewa nzuri. Miti ya kijani kibichi inaonekana chini ikionyesha mazingira ya jiji yanayokua.

Jengo refu la ghorofa lina rangi ya manjano na kijivu. Linasimama karibu na eneo lenye udongo likionyesha maendeleo ya ujenzi, dirisha kadhaa na balkoni zinaonekana zikionyesha sehemu za kuishi. Anga lina mawingu meupe juu ya jengo. Ni mwonekano wa kawaida wa majengo ya makazi yanaoendelea kujengwa mjini.

Njia ndefu nyembamba yenye milango nyeupe iliyofunguliwa inapanuka mbele ikionyesha mfululizo wa vyumba. Kuta una paa nyeusi inayopita katikati. Sakafu ni ya rangi bluu iliyo giza na kuna viti vingine ndani ya njia. Inaonekana kama barabara kuu ndani ya jengo.

Jengo refu la kisasa la ghorofa linaonekana likiwa na kuta za rangi ya kahawia na balconys maridadi. Mbele yake kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la kipekee, likizungukwa na nyasi safi ya kijani kibichi. Miti mikubwa inatoa kivuli kwenye kona moja na kunawachuma unaotenganisha eneo hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga la buluu likichangia uzuri wa mandhari.

Balkoni pana la ghorofa limepambwa kwa vigae vya kahawia na matusi ya chuma cha pua. Kuna jengo la makazi lililo karibu na miti inayotoa kivuli. Gari chache zimeegeshwa chini zikipunguza nafasi. Ni mahali pazuri kupumzika na kufurahia mandhari ya jirani.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi na balconies limesimama wazi chini ya anga safi ya bluu. Sehemu ya chini ya jengo inaonekana kuwa bado inajengwa ikitumia matofali ya saruji. Mbele ya jengo kuna uzio wa bati unaozunguka eneo hilo na miti ya kijani kibichi inaliongezea uzuri. Waya za umeme zinavuka angani, zikionyesha miundo mbinu ya eneo hilo.

Majengo marefu ya kisasa yamesimama dhidi ya anga la blue safi yakionyesha usanifu wa kipekee. Katikati bango kubwa la matangazo ya jengo jipya linavutia macho likitoa habari za uzaaji wa vyumba. Miti mirefu na ya kijani kibichi imepandwa kando ya barabara ikiongeza uzuri wa asili katika mazingira haya ya mijini.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye usanifu wa kuvutia imesimama mbele ikiwa na paa la vigae vya kahawia na kuta za mawe zenye rangi ya dhahabu. Milango na madirisha yana muundo wa kipekee yakiongeza uzuri wake. Mbele kuna uwanja mpana wa maegesho ulio na vigae vilivyopangika na lango la mpira wa kikapu linaonekana upande wa kushoto. Michi ya mitende na mimea mingine ya kijani kibichi imepandwa kuzunguka nyumba.

Nyumba hii ina paa la kijani kibichi na kuta za rangi ya kahawia nyepesi ikizungukwa na ukuta mrefu wa mawe. Sehemu ya nyumba inaonekana bado inajengwa, ikiwa na matofali wazi. Anga lina mawingu mengi meupe yanayoashiria hali ya hewa tulivu. Miti kadhaa pia inaonekana karibu na nyumba ikiongeza uzuri wa mazingira.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga lenye mawingu meupe na buluu. Rangi ya jengo ni kijivu likiwa na balkoni nyeupe na milango meusi. Juu ya paa kuna matangi ya maji meusi yakionyesha huduma za kisasa. Mbele ya jengo kuna uzio wa mabati uliosimama imara na nyasi kavu chini yake. Nyumba zingine zenye paa za rangi ya matofali zinaonekana kwa mbali.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya zambarau isiyokolea limesimama chini ya anga lenye mawingu meupe. Lina madirisha mengi na balkoni zilizopangwa kwa utaratibu zikionyesha muundo wa kisasa. Juu ya paa, matanki ya maji yanaonekana. Ukuta wa mawe umejengwa mbele ya jengo, ukitenganishwa na eneo la wazi lenye mimea.

Nyumba kubwa yenye paa la vigae vyekundu imesimama mbele ya bustani pana yenye nyasi za kijani kibichi zilizokatwa vizuri. Madirisha ya nyumba yana fremu za blue na milango imefungwa na grili za chuma. Mti mdogo wa kiganja umepandwa katikati ya bustani na miti mikubwa inanaonekana nyuma. Anga ni blue safi na lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Hali ya jumla inaonyesha utulivu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa inaonekana ikiwa imejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha makubwa na balkoni ya kioo. Rangi za kijivu na nyeupe zimetumika zikilingana na anga lenye mawingu hafifu. Uzio matofali umepita mbele ya nyumba ukiwa na waya wa mib juu yake. Miti michache inaonekana nyuma ikionyesha makazi ya kisasa.

Shughuli ya kuuza matunda na mboga katika duka kubwa lenye rangi tofauti na aina mbalimbali za bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku watu wakitembea na kuchagua wanachotaka kwa urahisi.

Baiskeli mpya zikiwa zimefungwa kwa karatasi za kinga zimesimama kwa mstari kwenye sakafu ya rangi ya nyasi bandia. Pembeni kuna nguo mbalimbali za michezo zikiwa zimepangiliwa kwenye wima na mtu mmoja anaonekana akipita upande wa kulia.

Vifaa vya chakula kavu vimepangwa kwa safu nadhifu kwenye kontena za plastiki zilizo wazi katika duka la jumla. Kuna karanga kunde, matunda yaliyokaushwa, pipi, mbegu na nafaka tofauti zenye bei zimeandikwa juu kwa kila aina. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri kwa urahisi wa kuchagua bidhaa.

Duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa mbalimbali likionyesha muundo wa kuvutia. sehemu ya matunda na mboga imepangwa vizuri na bidhaa za kuoka ziko mbele. Taa nyingi zinang'aa kutoka dari zikitoa mwanga mzuri, wafanyakazi kadhaa wanahudumia wateja nyuma wakionyesha shuguli, mazingira safi na ya kisasa yanaboresha uzoefu wa ununuzi.

Rafu ya duka imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia na bidhaa nyingi za kusafisha kama vile sabuni za chooni, dawa za kuua viini na vikoleza vya harufu. Taa ndefu za dari zinaangaza eneo lote kwa usawa.

Katika soko au duka la vyakula kuna sehemu iliyojazwa na matunda na mboga. Nyanya nyekundu zimepangwa kwa wingi katika vikapu vya mbao na ndizi za njano zimepangwa vizuri juu. Vitunguu vyeupe vya zambarau vimepangwa karibu na ndizi. Mazingira yanaonekana safi na yametunzwa vizuri huku kukiwa na bidhaa zingine za kijani nyuma. Mwanga hafifu unaongeza uzuri wa mandhari.

Maduka makubwa yamejaa bidhaa mbalimbali za vyakula zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeusi. Upande wa kushoto kuna chupa za maziwa na pakiti za nafaka zilizopangwa kwa rangi kuanzia kijani kibichi hadi bluu na machungwa. Juu yake kuna masanduku madogo ya biskuti au chai katika rangi mbalimbali.

Duka kubwa la vyakula limejaa bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu ndefu zikiwapa wateja chaguo nyingi. Mwanamke mmoja anasukuma toroli lililojaa bidhaa huku mwengine akionekana akichagua kitu kutoka chini. Njia za duka ziko wazi na safi zikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi. Taa zinang'aa kutoka dari zikitoa mwanga mzuri kwa bidhaa zote.

Rafu zimejaa mafuta ya kupikia ya manjano yakiwa yamepangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna rafu zingine zenye bidhaa mbalimbali zilizofungashwa kwa rangi ya nyekundu na bluu. Mwanga mweupe kutoka juu unamulika duka lote, likionyesha wingi wa bidhaa sokoni. Inashangaza kuona bidhaa hizi nyingi zikiwa zimepangwa kwa uangalifu.

Duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna sehemu maalum ya vyakula vya moto na wateja kadhaa wanatembea kwenye vichochoro. Bidhaa nyingi vza vyakula na vinywaji vimetundikwa huku wafanyikazi wakiwa wamevalia sare nyekundu. Taa nyingi zinatoa mwanga mzuri zikifanya duka lionekane safi na kuvutia wateja.

Njia ndefu ya duka kubwa imejaa rafu zenye bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna vinywaji vingi vya matunda katika chupa na katoni zikipangwa kwa utaratibu. Upande wa kulia, vifaa vya nyumbani kama vile ndoo na vyombo vya plastiki vimepangwa. Mwangaza mweupe unang'aa kutoka juu ukiangazia bidhaa na toroli la ununuzi linaoneakana kuelekea mwisho wa njia.

Duka kubwa la vyakula linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na vifaa vya kuwekea. Makapu makubwa ya bakery yamejaa mkate safi, yakiashiria uchaguzi mpana wa bidhaa za bakery . Taa nyingi zimewekwa kwenye dari, zikitoa mwanga wa kutosha kwa duka lote. Ishara za matangazo ya bidhaa zinaonekana zikining'inia juu.

Sehemu ya duka kubwa inaonyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa. Baiskeli kadhaa za watoto zimewekwa kwenye sakafu ya vigae. Kando yake viti vya plastiki vimepangwa. Nyuma rafu zimejaa bidhaa tofauti na mtu mmoja anaonekana mbali. Dari ina taa nyingi zinazong'aa zikiangazia eneo lote la biashara lenye shughuli nyingi.

Hiki ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Njia pana huruhusu wateja kutembea kwa urahisi kati ya sehemu mbalimbali za duka. Taa nyingi zimesimikwa kwenye dari ndefu ya chuma zikitoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuonyesha bidhaa. Sakafu ina vigae vyenye mchoro wa kijiometri.

Duka kubwa la jumla lina barabara ndefu na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikwemo maziwa, asali na mafuta. Alama za bei na matangazo yamening'inizwa kutoka juu, yakionyesha namba za vifungu. Wateja wachache wanaonekana wakitembea na mikokoteni, wakichagua bidhaa zao. Taa nyeupe zinazong'aa kutoka juu zinaangazia nafasi yote, ikitoa muonekano safi na wa kisasa.

Picha inaonyesha safu ya mashine za kufulia za kisasa zikiwa zimepangwa kwa ajili ya mauzo ndani ya duka kubwa la vifaa vya kielektroniki. Mashine hizi ni za rangi mbalimbali ikiwemo fedha na kijivu na baadhi zina mabango yanayoonyesha bei zake. Juu ya mashine moja kuna chupa ya sabuni ya kufulia ikionyesha matumizi yake.

Rafu ndefu zimewekwa safu zikijaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na vyakula. Kuna chupa za mafuta, sabuni za unga, na bidhaa za kupikia zilizopangwa vizuri. Rangi za bidhaa zinatofautiana sana zikivutia jicho na kuashiria uteuzi mpana. Njia za duka ziko wazi zikitoa nafasi ya kutosha kwa wateja kupita.

Rafu ndefu ndani ya duka kubwa zimejaa chupa za vinywaji vyenye rangi tofauti. Juisi za machungwa zinatawala upande mmoja, zikifuatiwa na vinywaji vya kijani na zambarau. Chupa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha wingi wa bidhaa. Taa zinazong'aa kutoka dari zinaangaza duka lote, zikifanya bidhaa zionekane safi na kuvutia.

Katika duka kubwa la kisasa .Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na za matumizi ya nyumbani. Chupa za sabuni za kufulia, usafishaji na bidhaa za kibinafsi zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Rangi mbalimbali za chupa zinaongeza mvuto. Dari ina muundo wa chuma na taa zinazotoa mwanga wa kutosha. Inaonekana ni duka kubwa la rejareja.

Rafu za duka la jumla zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa zikiwemo katoni za maziwa ya Tuzo na pakiti za maziwa ya unga. Bidhaa zimepangwa vizuri kulingana na rangi na aina zikionyesha wingi wa chaguzi. Sakafu ya duka ina rangi nyekundu iliyokolea na taa zinazoangaza kutoka juu zinaangazia bidhaa. Mpangilio huu unaonyesha duka lililohifadhiwa vizuri.

Duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi za kuuza. Katikati kuna rundo la karatasi za choo za tena zenye offer maalum. Rafu za kando zimejaa bidhaa za vyakula na vinywaji zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja. Nuru kali inamulika kutoka juu ikifanya bidhaa zionekane vizuri.

Duka kubwa linaonyesha bidhaa nyingi tofauti zilizopangwa vizuri. Kuna majokofu, mashine ya kufulia na mabaiskeli zimeangikwa ukutani. Sehemu nyingine ina vifaa vya nyumbani na vitu vingine. Mwangaza mweupe kutoka juu unatoa mwanga wa kutosha. Inaonekana kama dukakubwa la jumla la kuuzia bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la vyakula limejaa aina mbalimbali za jibini na bidhaa za deli zilizopangwa vizuri kwenye vibanda vya kuonyesha. Vibanda vya glasi vinalinda jibini. Mabango makubwa yametundikwa juu, yakionyesha picha za jibini mbalimbali zaituni na bidhaa nyingine. Nuru kali inamulika ndani ya duka ,ikionyesha usafi na mpangilio mzuri.

Njia ndefu ya duka kubwa imejaa rafu zenye vinywaji vikali. Chupa za aina mbalimbali za pombe zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na bei zake zilizobandikwa. Katikati, stendi za maonyesho zinaonekana zikiuza bidhaa maalum. Gari ina taa nyingi zinazong'aa zikiangazia kila kitu. Hii ni sehemu ya duka la kisasa la kuuza pombe, labda nchini Kenya kutokana na bei zinaozoonekana.

Ragi ndefu zimejaa pakiti nyingi za kahawa na vinywaji vingine. Rangi mbalimbali za vifungashio zinaonekana zikionyesha aina nyingi za bidhaa zinazo patikana. Kuna pia rafu nyingine zenye bidhaa mbalimbali zilizo fungashwa kwa rangi nyekundu na bluu. Ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi.